Chupa yenye dawa kwa ajili ya kutibia wanyama, nje ikiwa na karatasi yenye maelekezo jinsi ya kutumia dawa hii pamoja na vitu ambavyo vimetumika kutengenezea dawa hii.